Gari hii imesimamishwa nje ya jumba fulani. Gari hii ni nyeupe na ina magurudumu nyeusi pia madirisha yake ni nyeusi na imewakishwa mataa yake.

Hapa ni katika maegesho ya magari. Magari haya yamesimamishwa hapa na wenyewe. Kuna magari tofauti tofauti za aina tofauti tofauti na rangi zisizofanana.

Hii ni kibanda katika soko hii. Kibanda hii inauza vitu kadha wa kadha kama vile karoti na viazi. Viazi hizi zimepangwa ndani ya mikebe kulingana na ukubwa wa mikebe hizo.

Hapa ni katika maegesho ya gari. Maegesho haya yana gari tofauti tofauti zenye muundo na rangi zisizofanana. Magari hizi zimepangwa kwa mpangilio sambamba.

Katika soko hii kuna matunda aina kadhaa wa kadhaa kama vile; paipai, machungwa, ndizi na hadi maembe. Pia kuna muuzaji aliyevalia saa mkononi amekaa chini.